Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama. Ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana kwa masaa ishirini na nne. Huku mazingira yake ni tulivu, nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa urahisi na usalama.

Mbele ya baa Kuna viti Kuna vitu vilivyopangiliwa vizuri, huku nyuma ya kaunta kuna rafu ya chupa ya vilevi za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia, na pembeni kuna maboksi ya vinywaji laini yakionyesha mchanganyiko wa huduma ya kwa wateje wa laza tofauti.

Mbele ya kaunta ya baa, mhudumu anahudumia kinywaji huku ametabasamu, huku nyuma yake rafu imepangwa na chupa ya vilevi vya aina mbalimbali, kila moja ikiwa katika nafasi yake kwa mpangilio mzuri. Vinywaji hivi viko tayari kwa matumizi, vikikamilisha mandhari ya huduma kamili kwa wateja.

Ndani ya baa watu wameketi chini huku wakinywa vinywaji na wengine wanacheza muziki kwa furaha, huku akifuatisha midundo ya nyimbo zinazopigwa mwanga unang'aa vizuri na sauti ya muziki inajaza hewa kwa burudani, ukionyesha utamaduni wa starehe na kushirikiana kijamii.

Mteja akiwa amesimama mbele ya baa yenye mandhari ya kuvutia yenye rangi nzuri ya kupendeza, huku mhudumu akiwa kazini nyuma ya meza iliyopangwa chupa za vileo mbalimbali kwa mpangilio maridadi unaovutia wateja, ikionyesha huduma za kiwango cha juu na mazingira rafiki ya mapumziko.

Baa yenye mandhari ya kuvutia ya rangi ya bluu huku muhudumu akiwa kazini mbele ya meza iliyopangwa chupa za vileo mbalimbali, na mpangilio maridadi unaovutia wateja ikionesha huduma za kiwango cha juu na mazingira rafiki ya mapumziko.

Ndani ya baa kundi la watu wanacheza muziki kwa furaha huku wakifuatisha midundo ya nyimbo zinazopigwa. Mwanga mzuri wa kuvutia na sauti ya muziki imejaza hewa kwa burudani wakionyesha utamaduni wa starehe na kushirikiana kama jamii.

Baa yenye mandhari ya kuvutia ya rangi ya bluu huku muhudumu akiwa kazini mbele ya meza iliyopangwa chupa za vilevi mbalimbali kwa mpangilio maridadi unaovutia wateja, ikionesha huduma za kiwango cha juu na mazingira rafiki ya mapumziko.

Ndani ya baa watu wanacheza mziki kwa furaha, huku wakifuatisha mdundo wa nyimbo zinazopigwa, mwanga wa rangi tofauti kama bluu na sauti ya mziki inajaza hewa kwa burudani, wakionyesha utamaduni wa starehe na kushirikiana kijamii.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kila gari limewekwa kwa namna ya kumpokea mteja ikiwa tayari kwa majaribio, na kuuza kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na kuaminika utakaodumu kwa muda mrefu

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari iitwayo "hyundai". Magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, ikiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika maonesho ya magari, gari zuri limefunguliwa milango kuonesha sehemu ya ndani iliyo safi na ya kuvutia, ikiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, likioshesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari iitwayo "Hyundai", magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, ikiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha eneo la ndani iliyo safi na ya kuvutia ikiwa imepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa ikionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari yanayofanana yenye rangi moja yamepangwa kwa mpangilio, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri likiwa linaonyesha sehemu ya ndani, iliyo safi na ya kuvutia. Likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, ikionyesha kiwango cha kisasa na kudumu kwa muda mrefu.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari. Magari mbalimbali yanayofanana yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari kimewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wakisasa na wa kuaminika.

Mbele ya duka kubwa la kuuza magari mteja anakabithiwa gari zuri aliyonunua kutoka kwa muuzaji gari hilo ni la kisasa na linaendana na matumizi ya kisasa ndani yanaonekana magari yaliyowekwa kwa namna ya kufutia mteja yakiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri.

Katika maonyesho ya kuuza magari, gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu ya ndani ilivyo safi na yakuvutia, ikiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, ikionyesha kiwango cha kisasa na uimara wa muundo wake.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu ya ndani iliyo safi na yakuvutia, likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, likionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa; mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linayouza bidhaa zitokanazo na maziwa mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumia kuuza maziwa yaliyochujwa na kupasha moto tayari kwa kunywa ameweka chupa na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomantiki juu ya mashine kuna maandishi yanaweza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya

Ndani ya duka linalojishughulisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huja na chombo na kulipia kiasi yataka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka kubwa linashughulika na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayo eleza kua maziwa ni safi na salama kiafya.

Nje ya duka la bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo KIENI, wateje wamepangana kuhudumiwa kutoka kwenye mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, wateje huja na vyombo na kulipia kiasi wanachataka kupitia mfumo wa kiotomatiki.

Nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa ya rangi ya bluu inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja kuweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linayouza bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa mteja weka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiatomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanaeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ikiwa nje. Mteja huja na chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa, "maziwa ni safi na salama kiafya".

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mtumiaji anatumia mashine ya kisasa, inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja ameweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine Kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuizaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa Mteja anaweza kutumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa Mteja ameweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya

Nje ya duka linalojishughulisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yalilyo chujwa na kupashwa moto na tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine Kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na Salama kiafya.

Ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa, na kupasha moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka, kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maelezo yanayoeleza kuwa, maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inatumika kuuza maziwa yaliyo chugwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kieletroniki, juu ya mashine kuna maandishi yanayo eleza maziwa hayo ni safi na salama kiafya.

Nje ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji kashika mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa; mteja huweka chupa na kulipia kiasia anachotaka kupitia mfumo wa mashine kiautomatiki , juu ya mashine Kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka inayojishughulisha na kuuza bidhaa kutokana na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa fujo mteja anaweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa mazani safi na salama.

Ndani ya duka linalo jishughulisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, kunamashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chunjwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayo eleza kuwa maziwa ni masafi na salama kiafya.

Ndani ya duka linaojihusisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji amesimama pembeni ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mtu anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yalichunjwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumia kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja ameweka jagi na kulipia kiasi anachotaka kwa kutumia mfano wa kiautomatiki; huku juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa. Mteja anatumia mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja ameweka chupa na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kwamba maziwa ni safi na salama kiafya.

Nje ya duka linalojishughulisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochuja na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Ameweka chupa na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiatomatiki, huku juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya .

Ndani ya duka linaojihusisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki huku juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya na pembeni kuna jokofu lenye maziwa ya mtindi wa ladha mbalimbali.

Ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huja na chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na kuuza bidhaa zitokanavyo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka, kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kwamba, maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na kuuza vitu vitokanavyo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa mteja, kuweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa maziwa ni safi na salama.

Ndani ya duka linalo jishughurisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayo eleza kua maziwa ni safi na salama kiafya.

Njee ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasia anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna Mashine ya kisasa inayo tumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kiafya.

Vitanda na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hilo, linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri, nje ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hilo linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa za ndani au maofisini.

Duka la kisasa kubwa la samani linaloitwa (FURNITURE PALACE), limejaa samani mbalimbali kama makochi, meza, kabati na vitanda. Vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri, unaovutia wateja wanaotafuta bidhaa za kuboresha nyumbani kwao au sehemu za biashara.

Kochi la kipekee limepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuza samani, linaonyesha rangi na mtindo wa kuvutia mteja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani kwaajili ya nyumbani au ofisini.

Fundi seremala wa jinsia ya kiume akiwa katika eneo lake la kazi la kutengenezea samani, akiandaa mbao kwa kutumia randa na vifaa vingine vya kazi. Anajitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili auze na kujipatia kipato cha kuendesha maisha yake.

Nje ya duka la samani kuna kochi la kisasa, liliotengenezwa kwa muundo wa pekee unaovutia. Kochi hili limetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na linaonesha ubora wa kazi ya fundi. Samani hii inafaa kwa sebule au ofisi yenye ladha ya kisasa na haiba ya kifahari.

Muuzaji wa samani ameketi kwa ufahari juu ya kochi lake zuri lenye mchanganyiko wa rangi ya dhahabu na udongo, akipiga picha kwa tabasamu. Muonekano wa kochi hili ni wa kuvutia, likiwa limepambwa kwa ustadi mkubwa na kuonyesha ubora wa bidhaa anazouza.

Pembeni ya duka la samani, kuna kitanda cha kisasa cha mbao chenye muundo wa kipekee na wa kuvutia. Kitanda hiki kimetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na inaonesha ubora wa kazi ya fundi. Samani hii inafaa kwa ajili ya chumbani na sehemu ya kulalia.

Kabati, viti na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili ina hakisi ubora wa bidhaa na maandilizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazo dumu.

Meza na makochi ya aina mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Meza ya kisasa ambayo nikiwa na muundo wa kipekee na unaovutia sana. Imetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na inaonyesha ubora wa kazi ya fundi. Thamani hii inafaa kwa ajili ya sebule au ofisi.

Meza, viti na makochi ya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yanaonyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inahakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuza samani, ikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Duka la kisasa la samani linaloitwa "Ashley fanicha", limejaa samani mbalimbali kama: makochi, meza, kabati na vitanda. Vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri, unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumbani au ofisini.

Viti, meza, na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani yakionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia kwa wateja. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu

Nje ya ya duka la samani kuna vitanda vya mbao vikiwa na muundo wa kipekee na unaovuti. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na inaonesha ubora wa kazi ya fundi. Samani hizi zinafaa kwa ajili ya vyumba vya watoto na watu wazima pia.

Meza, kabati na makochi ya aina mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani. Ikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa, na maandalizi ya kuwahudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Meza na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za majumbani na ofisini.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilo mzuri, nje ya duka la kuuza samani. Yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa, na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Mafundi seremala wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kutengeneza samani, wakiandaaa mbao kwa kutumia randa na vifaaa vingine vya kazi. Wanajitahidi kukamilisha samani hizo kwa wakati ili ziuzwe na kuwapatia kipato cha kuendesha maisha yao.

Meza, stuli na makochi ya aina mbalimbali yamepagwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi, kitanda, kabati na viti vya aina mbalimbali, vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, ikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hilo linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaofuata samani za kisasa kwa ajili ya majumbani na maofisini.

Makochi ya aina mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta bidhaa kwa ajili ya majumbani na maofisini.

Kabati na meza yenye viti na urembo mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani likionyesha rangi ya kipekee na ya kuvutia mteja, mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo ya tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazouzwa.

Vitanda vya mbao na chuma vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuza samani vikionyesha rangi na mtindo wa tofauti wa kuvutia wateja. Mazingira yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaopita wakitafuta samani za kisasa zitakazodumu.

Meza, vitanda na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza thamani. Yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta thamani za kisasa na zinazodumu.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya duka la kuuza samani ikionyesha rangi tofauti kwa kupitia wateja, mandhari ya duka linaakisi ubora namtondo wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa kwa ajili ya nyumbani ama kazini.

Meza na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samaki. Yakionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Manzari ya duka linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Mkusanyiko wa meza za kisasa za mbao, zilizoundwa kwa muundo wa kipekee na unaovutia, ukiwa ndani ya duka linalouza samani, imetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na unaonyesha ubora wa kazi ya fundi. Samani hii inafaa kwa sebule au ofisi yenye ladha ya kisasa na haiba ya kifahari.

Ndani ya mgahawa wa hoteli muhudumu anamuhudumia mteja chakula kwa tabasamu, akiwa amevalia sare nzuri ya kupendeza, amesimama mbele ya mteja aliyekaa mezani na kutoa huduma kwa ustadi, huku akihakikisha mteja anafurahi na anapata huduma bora.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya, vitunguu na mboga za majani chini kwa mpangilio rahisi, wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa jamii.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa kama vile nyanya, vitunguu, mboga za majani na matunda kwa mpangilio rahisi chini, wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa huku mazingira ya soko yakiwa na uwazi na yenye shughuli za kila siku zinazoendelea na zikisaidia uchumi katika jamii.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa kama matunda, maembe, ndizi na mananasi chini kwa mpangilio rahisi, wakisubiri kwa utulivu wateja wanao pita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku yanayo saidia uchumi katika jamii.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya, vitunguu na mboga za majani chini kwa mpangilio rahisi, wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku tunazosaidia uchumi katika jamii.

Soko limejaa matunda kama: maembe, ndizi za kijani na njano, maparachichi, matikiti na matunda mengi yaliyopangwa vizuri juu ya meza. Muuzaji akiwa amesimama akiendelea na shughuli ya kuuza kwa utulivu, kwenye mazingira safi na yaliyojaa rangi za matunda za kupendeza.

Sokoni wauzaji wakiwa nyuma ya meza iliyopangwa bidhaa tofauti kama nyanya, vitunguu, tangawizi wakisubili kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi kwa wauzaji hawa.

Sokoni muuzaji mwanamke amekaa akiweka nyanya zilizoiva vizuri kwenye vifungashio, huku mezani kuna kikapu chenye bidhaa nyingine ama hoho, mboga za majani na maharage. Vyote vikiwa katika mpangilio mzuri wa kuvutia kwa wanunuzi.

Soko limejaa matunda kama maembe, ndizi za kijani na njano pamoja na maparachichi yaliyopangwa juu ya meza na vingine kutundikwa. Wateja na wauzaji wakiwa katika shughuli ya kuuza na kununua kwa utulivu, kwenye mazingira safi na yaliyojaa rangi za matunda.

Soko kubwa lenye bidhaa za kitamaduni kama shanga na nguo, limejaa wauzaji waliokaa wakihudumia wateja mbalimbali huku baadhi ya watu wakichagua bidhaa kwa makini. Hii ni eneo muhimu linalovutia na kuhudumia watu mbalimbali ikiwemo watalii.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa kama; nyanya. vitunguu na mboga za majani juu ya meza kwa mpangilio rahisi, wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa. Huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na ni shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa jamii nzima.

Duka dogo na huduma za fedha kwa njia ya simu chenye rangi ya kijani kimejengwa pembeni ya mtaa na kimechorwa maelezo kwa wateja juu ya huduma zinazopatikana wateja huingia na kupatiwa huduma katika duka hilo hali inayoonyesha jinsi huduma ya kifedha inavyoweza kuunganishwa na biashara nyingine za kila siku.

Nyumba kubwa na ya kisasa iliyojengwa sehemu ya mjini, ikiwa na vyumba vinavyotumika kama makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, linalolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Ghorofa refu linaendelea kujengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi na ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo mbalimbali.

Ghorofa refu lililomaliza kujengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vinavyotumika kwa makazi na ofisi, jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za kibiashara za makazi mjini.

Nyumba mbalimbali zilizojengwa vizuri katika maeneo ya mji, zikiwa na sehemu za kutumika kama makazi au ofisi. Nyumba hizi zinawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Dalali akiwa ndani ya sehemu jengo lililojengwa likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kama makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Viatu tofauti zimepangwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza, zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambao huwapa wateja uhuru mpana kwa kuchagua mavazi na vitu wanavyovitaka.

Nguo zimetundikwa ndani ya duka lenye mpangilio mzuri, zikiwa na rangi na miundo tofauti, likiwa sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, na kuwapa wateja uhuru mapana wa kuchagua mavazi.

Nguo nzuri za kuvutia na mabegi, zimepangwa vizuri kwa mpangilio unaopendeza juu rafu. ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambazo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au mabegi wanayoyataka.

Nguo maridadi na safi zimetundikwa ndani ya duka lenye mpangilio nzuri, zikiwa na rangi na miundo tofauti. Duka hili likiwa sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti na kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi wanayoyataka.

Nguo mbalimbali za watoto zimepangwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza zikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ikiwa ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ilikuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au vitu wanavyovitaka.

Ndani ya jengo kubwa na biashara kuna duka la nguo za aina mbalimbali zilizopandwa kwenye rafu ikiwa tofauti, mazingira ni safi na mambo ya kutosha zinaifanya sehemu hii kuwa mahali bora kwa wateja wa kuchagua mavazi kwa mahitaji yao ya kila siku.

Nguo maridadi zilizo tundikwa na nyingine kupangwa vizuri juu ya meza, ndani ya duka lenye mpangilio mzuri, zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa yenye maduka mbalimbali ya bidhaa tofauti, na kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au vitu wanavyotaka.

Jengo kubwa la kisasa lenye maduka mbalimbali ndani yake linaonekana likiwa safi, limepangiliwa vizuri na mwanga wa kutosha. Watu wakiingia na kutoka, wakiwa na mikoba ya bidhaa walizonunua kutoka maduka tofauti tofauti.

Duka kubwa la kisasa lenye rangi ya kijivu na njano, limepangwa vizuri kwa usafi, ndani kuna viatu na kanda mbili za rangi tofauti, zikiwa kwenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia wateja. Mazingira ni safi yenye mwanga wa kutosha, yakionesha ubora na huduma kwa wateja wa kisasa.

Ndani ya duka la kisasa kubwa safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi za matunda safi. Mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu.

Ndani ya duka la kisasa, kubwa, safi na lenye mwanga wa kupendeza; vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kwanzia soda hadi juisi za matunda safi. Mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu. Taa zenye mwangaza wa kuvutia, zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, safi na lenye mwanga wa kupendeza vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda safi. Mpangilio wake unaowavuta wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu.

Katika duka kubwa la kisasa mteja anachagua viungo na matunda kama; pilipili hoho, matango na kabichi, vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikiwa na rangi za kuvutia inayoonesha ubora na usafi wa bidhaa, huku mazingira ya duka yakiwa nadhifu na yakuvutia ununuzi.